Mama mmoja amevaa koti nyeupe na amefunga kichwa lake na kitu mweupe pia. Huyu mama ako mahali pa kupima maziwa huyu mama ameshikilia mashine ili kupima maziwa iko sawa kabla itengenezwe iende ikakuwe mala ama iuzwe sokoni.

Watu wanapakuliwa chakula, hapa kuna chakula aina aina, halafu watu wameeka masahani zao wakingoja laini ili wapate chakula hapa kuna sahani za plastiki za rangi tofauti tofauti halafu kuna mama mmoja yeye ndo anawapakulia ama ni yeye ndo anawapea supu kwenye pale kinaonyeshewa.

Hapa kuna maziwa ambayo iko ndani ya sufuria alafu kuna mwiko mwiko hii inasaidia kukaranga maziwa ambayo iko ndani maziwa hayo inaeza kuwa imechomwa au inaendelea kuchemshwa.

Ndizi hizi ambazo zimekatwa alafu amewekwa kwa laini ya kufutia, hizi ni ndizi ambazo huenda mkulima akiwa amepanga akiwa tayari kupeleka sokoni am kuweka lori hili aweze kujukua pale soko.

N'gombe moja kwa rangi yake iliyo na nyeusi na nyeupe ikiwa pale imefungwa pale akiwa anakula katika hapo. Kando kuna mashini ama teknolojia ya sasa ikiwa inakama hiyo n'gombe.

Ngombe tatu. Ng'ombe iliyo na rangi tofauti pale wanakwamwa wakitumia mashine ama teknolojia ya kisasa. Alafu pale kuna wanaume wawili ambao wanaeza kua wanasaidia ng'ombe hawa.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama katikati ya ndizi zake ambazo amekata. Pale kuna ndizi zake mbili akiwa ameikata alafu nyuma yake ni shamba la ndizi, huyu mama akiwa ako tayari kuuza hizo ndizi.

Mbaba mmoja ambaye amevaa koti yake nyeusi, akiwa pale ameshika mtungi ya maziwa akimwaga. Yeye anaweka pale akitoanisha maziwa. Kuna mtungi pia imepangwa kwa laini wakiwa wanatoanisha maziwa.

Mwanaume moja akiwa amesimama kando ya gari. Huyu ni mwanaume akimwaga maziwa kuelekea mtungi ya rangi yake nyeupe. Mtungi ambazo zimepangwa akiwa iko ndani ya gari yake nyekundu.

Hapa ni shamba la ndizi. Kuna ndizi moja ambayo ikona matunda amezaa. Hii ndizi kubwa ikiwa tayari kukatwa ili ipelekwe soko wauze ama wanaeza chukua nyumbani wakule kama chakula.

Hii picha inaonyesha ndizi, ndizi mbichi iko kwa shamba. Hii ndizi iko katikati ya shamba ambalo imeekelewa na imesafishwa safi. Hii ndizi bado ni mbichi inafaa kupelekwa iwekwe hadi iive ama ipelekwe ikauzwe pale sokoni.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti lake jeupe akiwa pale amesimama. Kando yake kuna mtu amesimama mlangoni. Huyu mwanamke huenda ni daktari akiwa amefanya utafiti ameweka chupa dawa.

Hapa ni shamba, shamba hili la ndizi, kuna ndizi ambazo ziko katikati ya shimo kuonyesha liwa ,ndizi hizi zimetoka kupandwa na mkulima.

Ndizi ambazo zimekatwa na kupangwa kwa laini na pale kuna lori mbili ya rangi tofauti na kuna watu ndani ambao wanaweka ndizi hizo katika lori.

Hapa ni shamba la ndizi pale kuna mti wa ndizi ikawa ni kusafi maanake mshamba huyo mkulima ameweza kutoanisha ili aweze ndizi hizo ziive kwa...

Mahindi haya ikiwa imeekwa pale kwa kibanda. Ni mahindi ambayo kuna yenye ilioko chafu. Kuna mwanamke mmoja ambaye anatoanisha ama ambaye anatoa zile zimeoza ili zisiweze kuharibu mahindi yote.

Picha hii inaonyesha ndizi ambayo inakaa kuwa imeoza hii ndizi itakuwa imeoza kwa sababu ilikaa sana kwa shamba na ikapata hewa lisilovaa kwa ndizi, hii ndizi Inaeza kuwa imewekwa kwa gunia ikafinyika ndo maana imeoza ,hii ndizi Inaeza kuwa imewekwa kwa mahali kuna maji ndo maana imeoza.

Hii inatuonyesha ndizi ambayo Bado ni mbichi, hii ndizi Bado iko kwa miti inaonekana Bado iko kwa shamba, hii ndizi Bado inataka kuchukuwa muda kabla haijakatwa ama haijapelekwa sokoni kuuzwa. Hii ndizi Bado inahitaji maji na hewa ili ndizi iweze kumea vizuri na kuwa kwenye.

Mwanaume mmoja ameinama akiwa anakama ng'ombe. Hii ng'ombe ni kubwa moja mwenye rangi ya mweusi. Hii ya kulia ina matiti kubwa inaonyesha kuwa hii ng'ombe ikona maziwa mingi. Mwanaume huyu amevaa kofia na shati lake mweupe. Huyu ngombe imeekwa tayari imetulia ili ikamuliwe.

Picha inaonyesha ndizi tatu, ndizi hizi zimo bado ziko mbichi alafu ya katikati pale juu inaonyesha Kuna ndizi ambayo imeiva, ndizi hizi zinaezakuwa Iko tayari kupelekwa sokoni kuuza ili upate pesa ama hii ndizi unaeza kuwa iko tayari kupeleka Kwa nyumba uweke ili ukule ikuwe chakula.

Mimea hizi zikiwa katika shamba ikiwa kwa rangi yake samawati ikiwa imepanga laini. Hizi ni ambazo hasa huwa imepandwa ili iweze ikikuwa kubwa waweze wakuchukue soko wakauza.

Ng'ombe hawa wakiwa wengi imewekwa katika pande mbili wote wakiwa na rangi nyekundu nyeupe na nyeusi wakiwa wanakila nyasi. Katikati kuna watu ambao wanapita hapo.

Hapa ni shamba la ndizi. Ndizi ambayo imepanga laini. Hizi ni ndizi ambayo ziko katikati ya shamba alafu hapa kuna ndizi moja ambbayo imeiva zikiwatayari ama bado ili ipelekwe soko ikauzwe.

Hapa kuna kimwabule ama sufuria alafu ndani kuna maziwa. Alafu kuna kijiko ambayo yakukorogea ama ametoanisha maziwa kwa sufuria.

Ng'ombe wanaosha ng'ombe. Kuna wanawake wawili, mwingine anasukua ng'ombe mweupe, mwingine amekelea maji anamwagilia hii ng'ombe. Ng'ombe hii inaonyeshwa inaoshwa ama wanasafisha hii ng'ombe. Alafu kuna ng'ombe nyingine tayari imeoshwa ama iko kwenye laini iko kuoshwa. Inasaidia kuoshwa inatoa uchafu. Alafu tena ikitoa uchafu, hii ng'ombe hawezi kuwa na magonjwa.

Mahindi ambayo imewekwa kwa laini ikiwa mahindi haya ikiwa katika imewekwa katika jiko. Pale tena kuna chupa plastiki ya mafuta.

Hii ni shamba ya ndizi, hapa inatuonyesha shamba ndizi ambazo bado ziko shamba ila ndizi yenyewe mbili iko hapa mbele ya picha zimeivaa. Iko tayari kuchunwa na ipelekwe sokoni ikauzwe ama ikapelekwe nyumbani ukakule alafu kando yake kuna ndizi ile bado mbichi bado haiko tayari inaweza achwa bado iive siku ingine ukujie ukate.

Wamama wengi wamekuja pale kuna wamama wawili wameshika chakula halafu pale kuna mmoja anayepakulia chakula inaeza kuwa anapakua chakula halafu ili wapelekee watu ambao wangoja chakula hii.

Ngo'mbe hawa wako kwa rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wanasimama pale kando yake kuna mtungi ya maji hawa wakiwa wanakaa katika nyumbani mwao.

Mwanaume amesimama kando ya ndizi. Hii ndizi iko kwa shamba na hii ndizi imeiva kama bado liko juu ya mti. Hii ndizi imeiva, inataka ikulwe ama ipelekwa kwa soko uuze ili upate pesa.

Wanaume watatu ambao wamevaa koti yao ya rangi nyeupe wakiwa wamesimama mbele ya mama ambaye amevaa shati lake nyekundu. Huyu mama huenda anawafunza ama anawaelimisha hawa viongozi jinsi ambavyo kazi inafanyika.

Hapa kuna ng'ombe wengi ambao kuna wenye wamelala ilhali kuna wenye wamesimama. Pale kuna ng'ombe wamesimama ni rangi yake nyeusi ilhali wenye wamelala kuna rangi yao nyeupe iliyo na rangi nyeusi. Wamelalia katika nyasi ambayo huenda ni chakula yao.

Ndizi hili moja refu ikiwa katikati ya shamba ya ndizi. Hapa ni shamba ya ndizi ambapo kuna mti za ndizi ilhali chini ni chafu inafaa kulimwa ili iweze kuwa safi.

Hapa ni shamba, shamba ya ndizi ndizi nyingi ambazo zimepanga laini ya orodha, ndizi zikiwa ziko refu kuna yenye imeiva, hizi ndizi ziko tayari kupelekwa kwa soko ili iwezi ikauzwa.

Mwanaume mmoja ,ambaye amesimama pale kama amevaa koti lake nyekundu ,akiwa anapima ama akiwa katika room nyumba ya kisayansi akipima izo dawa .

Sahani hii ikiwa ndani yake kuna maziwa ya rangi nyeupe ikiwa imeganda tayari ni mara. Iko tayari kukulwa ama ipelekwe soko wakauzwe.

Pikipiki moja ambayo inapita katikati ya barabara, akiwa imebeba mitungi za maziwa. Mbele yake kuna magari pia ya rangi nyeupe, zikiwa zinapita. Alafu kando yake kuna mtu moja ambaye anapita kando kando ya barabara.

Picha ya aina aina ya ndizi wameipanga laini. Hapa ni shamba la ndizi. Pale kando kuna imepangwa ndizi bado haijaiva. Alafu huku mbele kuna ndizi ambalo ziko zimeiva bado ziko mbichi ama inataka kupelekwa nyumbani iwekwe ili kukula iwe chakula ama unaweza peleka ndizi hizi kwenye soko ili uuze. Ukiuza unaweza pata fedha ama pesa unazohitaji.

Hapa ni shamba, ambapo kuna ndizi. Pale katikati ya shamba kuna kindogo ambaye mkulima amelima ,alafu pale kuna mahindi kando yake.

Hapa ni chumba ya ng'ombe ambapo kuna ng'ombe ya rangi tofauti tofauti zikiwemo pale zikikula nyasi. Pale mwisho kuna mlango ambayo imefungwa huenda huwa ng'ombe hawwa huwa wanatumia kupita.

Picha inatuonyesha shamba ambalo ndizi imetumiwa kuipanda. Hii ni ndizi ndogo ambayo imetoka kupandwa imepangwa kwa laini inayoelekea. Hayo ni mandizi mingi ambayo bado ndogo imetoka kuipandwa alafu tena iko kwa shamba safi.

Kuna pikipiki mbili. Pikipiki wakiwa wamefunga mtungi ya maziwa. Kila mtu amebeba mtungi mbili mbili wakiwa wako wakielekea kubeba haya maziwa. Wakiwa kwenye nje ya mlango ya mtu ama kwa ya familia fulani wakiwa wanataka kubeba maziwa kuelekea so

Hapa wametengeneza nyumba ama chumba ambalo wanaelezea watu kutoka mahali tafauti jinsi ya kuekelea mang'ombe. Tena inasaidia kukuelezea ambavyo unavyochunga ng'ombe yako isipatwe na magonjwa tafauti tafauti. Hapa kuna baba mmoja amevaa koti mweupe, mbele yake kuna watu watatu, mwanaume mmoja na wanawake wawili.

Ngombe ya (colour) tafauti zikiwa pale wakizikula makaratasi kuna uchafu ama inaezakuwa hapa ni soko ambao wameachanisha uchafu ngombe pia wamekwisha pale alafu wakakuja kutafuta chakula katikati ya uchafu takataka

Ng'ombe ambayo inakamuliwa na mashine ama hizi mashini inaona yale matiti ya ng'ombe kama wako na ugonjwa yeyote ama ina pima. Hii mashini inasaidia ng'ombe ili kutoa kama kungekuwa na madawa mengine ama kulikuwa na magonjwa mengine, kuyatoa ama kumpima kabla ya mapema ng'ombe iugue.

Ng'ombe hawa kwa rangi nyeusi alafu kuna yenye iko na rangi nyeupe wakiwa wamepanga laini wakikula nyasi kando yake kuna mwanaume mmoja ambaye anawapewa ng'ombe hawa nyasi.

Ng'ombe hawa wawili kwa rangi yao nyeusi ikiwa inapita pale katikati .Kando yao kuna watu .Kuna mwanaume mmoja amesimama pale alafu kuna pale mama ameshika kama ya ng'ombe.

Baba mmoja ambaye ameshika mtungi za maziwa akiwa anamwaga maziwa kwenye sufuria, kuna mitungi mengine ambayo imepangwa laini ili kumwagiwa maziwa pale kwa mtungi.